Hili ni duka kubwa sana ambalo linauza vitu mbalimbali ikiwemo maji na pia mtu anawezapata huduma za kifedha pahali hapa kama mkopo ili aweze kununua vitu hivyo na pia kuna kupokea au kutuma pesa kutumia M-pesa.

Magari yameegezwa ili yaweze kununuliwa au kuuzwa na ni ya kifahari sana. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha ambazo zinatendeka eneo hili au pahali hapa ndiposa mtu aweze kununua magari.

Hapa ni sokoni, pahali ambapo kuna vitu mingi vinavyouzwa ikiwemo matunda kadhaa kama ndizi, machungwa, nyanya na ndizi zingine ambazo hazijaiva vizuri.

Hili ni eneo la kuegeza magari, magari haya yanaweza kua yameletwa na kampuni ili yakaweze kuuzwa, au ni watu bianafsi wameleta ili wapate kuegeza hapa ,Kuna watu wengine wako pale nyuma labda ni wenye hizi magari.

Hapa ni sokoni. Kuna vitu vingi vinavyouzwa na kuna wanunuzi na wale wanaouza hizo vitu. Kuna matunda, kuna nyanya, kuna ndizi, kuna kabeji na viazi ambavyo vinauzwa eneo hili.

Hili ni eneo la kuegesha magari ambayo yametoka kutengenezwa viwandani ili yakaweze kuuzwa au kusafirishwa kwenda eneo lingine. Magari haya ni mingi sana na inaashiria kuwa huduma za fedha ambazo zinatendeka eneo hili.

Magari yameegezwa ili yakaweze kukuzwa na ni ya kifahari sana. Hii ni kuasheria kuna huduma za kifedha ambazo zinafanyika au zinaendelea eneo hili mtu aweze kununua au kuuza gari.

Hii ni barabara kuu ambayo ni lami na kuna lori zinazoenda upande mmoja. Lori ya nyuma ni maalum kwa kubeba gari zingine ambazo ni ndogo. Gari hizi zinaweza kuwa zinaenda kuuzwa au zishanunuliwa tayari.

Magari yameegeshwa katika uwanja labda yanaweza kuwa ni ya kuuzwa au ni watu binafsi wameleta ili yaweze kuegeshwa eneo hili. Hii ni kuashiria kuna huduma za fedha zinaendelea ndio mtu aweze kupata au kununua gari hili.

Hapa ni sokoni na kuna nguo mingi zinazouzwa hapa. Watu ni wengi ambao wamekuja kununua na kuna wenye nguo hizi ambao wanauza. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za afya ambazo zinafanywa katika eneo hili ndio watu waweze kununua na kuuza vitu.

Hili ni duka kubwa sana ambalo linauza vitu mbalimbali au kadhaa. Pia mtu anaweza pata huduma za fedha kama mkopo au kutuma na kupokea pesa kwa njia ya M-Pesa na pia mtu akinunua vitu anahitaji pesa.

Hili ni eneo ambalo ni la kuwegeza magari. Magari haya ni ya kifahari sana ikiwemo aina moja ya Mercedes-Benz. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za pesa ambazo zinatolewa katika eneo hili kama mikopo. Ndio watu waweze kununua magari haya.

Haya ni magari mapya sana yameegezwa eneo hili ili yakaweze kuuzwa, hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha ambazo zinafanyika hapa ili mtu aweze kuwa na fedha za kununua gari hili au mkopo ndio aweze kununua.

Hili ni eneo la kuegesha magari ambayo ni ya kifahari. Hii ni kuonyesha kuwa, labda ni kampuni inauza magari hapa au ni mtu binafsi ameleta na kuegesha eneo hili kuashiria huduma za fedha zinatendeka hapa ili mtu kuweza kulipia ama kununua gari hizi.

Hapa ni pahali pa kuegeza magari ambayo yanaenda kuuzwa na yametolewa katika kiwanda cha kutengenezewa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinaendelea hapa ili mtu aweze kununua magari haya.

Hili ni eneo la kuegesha magari mbalimbali ya kifahari ambayo yanauzwa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinatolewa hapa, ndio mtu aweze kupata mkopo au pesa za kununua magari haya.

Haya ni magari ambayo yameegezwa eneo hili ili yaweze kuuzwa. Magari haya ni ya kampuni na inaashiria kuwa kuna huduma za fedha ambazo zinaendelea hapa ili mtu aweze kununua magari haya.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Magari haya ni ya kifahari na yanawezakuwa ni ya kuuzwa. Hii ni kuashiria kuwa katika eneo hili kuna huduma za fedha zinazoendelea ndiposa mtu aweze kununua magari haya.

Hapa ni sokoni pahali ambapo vitu mingi zinauzwa na kununuliwa. Kuna wauzaji wengi na wanunuzi wengi. Kuna nyanya ambazo zinauzwa na pahali hapa panaonekana kuwa pachafu lakini.

Hili ni eneo la kuegesha magari ya kifahari. Magari haya yanaweza kuwa ni ya kuuzwa au ni watu binafsi wameleta na kuweza kuegesha hapa. Hii inaashiria kuwa kuna huduma za kifedha zinazoendelea hapa, ndio watu waweze kununua magari haya.

Hili ni eneo la kuegeza magari ya kifahari sana labda ni wenyewe wameleta magari haya hapa au ni kampuni imeleta magari ya hapa ili yaweze kuuzwa kwa watu wengine ambao wanakuja kutembelea jengo hili.

Hii ni biashara ndogo ya rejareja ambapo vitu vingi vinauzwa, kuna duka ambalo linauza vitu kadhaa na matunda na kuna huduma za kifedha kama kutumia na kupokea pesa kutumia njia ya M-Pesa pia iko.

Hili ni gari aina ya Hilux ambalo limeegeshwa hapa, labda linaweza kuwa ni la kuuzwa au ni mtu binafsi ameleta na kuegesha eneo hili, kuashiria kuwa kuna huduma za fedha ambazo zinaendelea katika eneo.

Hii ni lori maalum ambayo inatumiwa kubeba magari mengine madogo zaidi. Magari haya madogo labda inaweza kuwa ni watu binafsi wamenunua, au ni kampuni inapeleka sokoni ili yaweze kuuzwa.

Hili ni eneo la kuegeza magari labda eneo hili ni la kuuzia magari ambayo kampuni imeleta au ni watu binafsi wameleta eneo hili na kuegeza. Hii ni kuashiria kuna huduma za kifedha ambazo zinafanyika hapa.

Hili ni eneo la kuegesha magari. Magari haya ni ya kifahari sana na yanaweza kuwa ni ya kuuza. Hii ni kuonyesha kuwa kuna watu ambao wanapeana huduma za kifedha, ili watu waweze kupata mikopo au fedha za kununua magari haya.

Hili ni eneo la kuegesha magari ya kifahari. Magari haya yanaweza kuwa ni ya kuuzwa au ni watu binafsi wameleta na kuweza kuegesha hapa. Hii inaashiria kuwa, kuna huduma za kifedha zinaendelea hapa, ikiwemo kupata mikopo au pesa za kununua na kulipia magari haya.

Magari ya kifahari mengi sana yameegeshwa pamoja ili yaweze kuuzwa au yashanunuliwa ni watu hao wenyewe wamengojewa kuja kuchukua. Kuashiria kuwa kuna huduma za fedha ambazo zinatendeka ndio mtu au watu waweze kununua magari.

Hapa ni sokoni na kuna watu wengi sana. Kuna wauzaji na kuna ambao wamekuja kununua na kuna wale wamekuja kuangalia vitu hapa sokoni. Kuna jua ambayo imewaka zaidi.

Hili ni duka ambalo linauza vitu mingi sana. Kuna unga ulio katika magunia, kuna soda na kuna gunia ambazo ziko na vitu ndani. Hii ni kuonyesha kuwa mtu anaeza pata huduma za fedha ikiwemo kupokea na kutuma pesa kutumia M-Pesa.

Hapa ni sokoni pahali ambapo vitu kadhaa zinauzwa. Kuna mahindi yanayouzwa hapa na matunda kama vile nanasi na vitu zingine mengi. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili kuna huduma za kifedha zinazoendelea.

Hili duka ambalo linauza vitu kadhaa au mbalimbali, kuna huduma za kifedha ambazo zinaendelea hapa, ili mtu aweze kununua vitu au kupata mkopo, na pia mtu anaweza tuma au kupokea pesa kutumia MPESA.

Hapa ni sokoni na kuna vitu mingi ambazo zinauzwa. Kuna nguo, vitunguu, mboga na vitu kadhaa. Hapa ni kuonyesha kuwa kuna huduma za fedha zinazoendelea hapa ndio watu waweze kununua vitu hizi.

Hapa ni pahali pa kuegesha magari ya kifahari, ambayo yametolewa viwandani ili yakaweze kuuzwa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinatolewa, ili watu waweze kupata fedha au mkopo waweze kununua magari haya.